Huu ni mfumo wa unyunyuziaji wa maji ya matone ,unatumika sanasana na wakulima ambao huteka maji kwenye milima au kwenye mito.